Huu ni logo ya koti kuu la Kenya. Koti hii husaidia wananchi katika kutatua shida ambazo zimeshindikana kwenye koti zingine za nchi. Pia hii hutatua kesi za uchaguzi na kura ya rais.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia, mashabiki hawa wameingia kwenye lami ili kushabikia timu ya mchezo wao, timu hii imekuwa ikifanikiwa katika michezo yao kwa muda mrefu kwa nchi ya Kenya.

Hawa ni mashabiki wa timu la Gor Mahia. Wamekuja kushabikia timu yao katika machuano ya kandanda. Tunaona kuwa wamevalia sare ambayo imeandikwa Gor mahia, kuonyesha uzalendo kwa timu yao.

Hawa ni Wakenya wanaoshangilia michezo. Wakenya hawa wameshikilia bendera ya Kenya kuonyesha uzalendo wao. Pia wamevalia jezi iliyokuwa na bendera ya Kenya. Hii ni upendo wa spoti katika nchi ya Kenya.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma za serikali, tunapata kuwa kuna mlinzi anayejadiliana na anayepeana huduma katika ofisi hizi, ofisi hii hutumia teknolojia ya kisasa kurekodi data ya wakenya wanaokuja kwenye ofisi hizi kupata huduma.

Hawa ni wachezaji wanaopongeza na mashabiki wao hii ni kuonyesha kuwa kwenye uwanja pia wanaonyesha upendo wao kwa mashabiki. Uwanja wenyewe umejengwa na serikali ili kusaidia katika kuhimarisha talanta ya wakenya.

Hapa ni kwenye ofiisi za huduma za serikali, kwenye ofisi hii kuna kupeana vyeti vya kuzaliwa , vyeti vya kufa, vilevile pia kuna pupeana vitambulisho , pia kuregister kikundi cha biashara unaregister kwa ofisi hii.

Hawa ni wanariadha kutoka nchi mbalimbali. Wanariadha hawa wanang'ang'ania zawadi iliyo mbele yao. Watu wamejaa kwenye uwanja huu kushuhudia michezo hii ya riadha. Pia hii husaidia kuendeleza uzalendo wa nchi.

Hapa ni kwenye ofisi ya serikali ya uhamiaji nje na uhamiaji ndani wa nje hapa ndio wanapata paspoti na kusajiliwa na kuruhusiwa kuishi kwenye nchi ya Kenya ili kusaidia katika kupunguza waaalifu wanaotoka nje ya nchi.

Hao ni wachezaji wa voliboli wachezaji hao wanang'ang'ania ushindi yao katika mji wa Nuhu. Tunapata pia kuwa kuna mchezaji anayefanya makezi kando ili yeye pia kuingizwa kwenye mchezo huu. Tunapata kuwa hawa ni wanawake. Hii ni usawa wa jinsia katika serikali kwa michezo.

Hii ni tangazo ya Rachel Shebesh. Rachel Shebesh alikuwa anaomba kiti ya mama county . Hii ni uchaguzi iliyofanywa mwaka wa elfu kumi na mbili.

Hapa ni kwenye kambi ya huduma. kambi ili imeletwa katika eneo la ambao wananchi wanaweza fikia kwa huduma kwa urahisi. Tunapata kuwa hapa ndo watu wanasajiliwa kupata vyeti vya polisi na vyeti za upelelezi nchini .

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya. Mashabiki hawa wanaonyesha uzalendo yao kwa kujipaka rangi ya bendera ya Kenya kwenye uso zao. Pia wamevaa mashati inayoonyesha bendera ya Kenya. Hii inaonyesha uzalendo mkubwa kwa nchi yao.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma. Huduma hizi hupatikana katika kaunti zote jijini. Hapa mtu anapata vitu vya kuzaliwa na vitu ya kufa, pia hapa mtu hupata huduma kama zile za SHA.

Hawa ni wakenya wanaoshangilia timu fulani ikicheza , inaweza kuwa ni timu ya Kenya ya kadanda ama voliboli, ama netiboli, ama timu yeyote ile wakenya hawa wanaonyesha uzalendo wao, kwa kuvalia bendera ya Kenya, pia wengine wanavalia mashati iliyo chorwa bebdera ya Kenya.

Huku ni kwenye uwanja wa michezo. Tunapata wachezaji wang'ang'ania mpira kwenye uwanja huu. Pia mashabiki wamejaa pomoni kwenye uwanja huu. Uwanja wenyewe unaendelezwa kujengwa na serikali. Tunaonekana kuwa uwanja wenyewe hujakamilika kwa kujengwa.

Kwenye ofisi hili ka huduma za serikali, tunapata kuwa afisa huyu wa usalama anahojiana na maafisa wanaofanya kazi katika ofisi yao ya huduma, ofisi hii husaidia katika kupea wananchi huduma za serikali kwa uwepesi na rahisi.

Hapa ni kwenye uwanja mkubwa uliojengwa na serikali. Tunapata mashabiki wa mpira wamekaa wameketi chini katika uwanja huu kushuhudia mchezo wa mpira unayoendelea.

Huyu ni rais wa nchi ya Kenya William Rutto , anaonekana akisalimiana na majaji wa korti la Kenya wanaonyesha furaha kwa kukutana na rais . Tunaona pia kuna maafisa wengine walioandamana na Rais katika shughuli za kusaidia nchi.

Hapa ni kwenye ofisi ya serikali. Kwenye ofisi hii tunapata kuwa ni ofisi ya posta. Tunapata kuna afisa wa usalama anayelinda usalama huku. Hii usaidia katika kuboresha huduma zinazopatikana kwenye ofisi hii ya posta.

Hapa ni kwenye huduma za serikali. Hapa ndipo wananchi hupata huduma zao kwa kirahisi na kwa wepesi. Watu hawa wamevaa barakoa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Corona. Pia watu hawa wako na kitambulisho ili kusaidiana.

Hizi ni timu mbili kutoka nchi ya Kenya, timu hizi zina ng'ang'ania kinyang'anyiro Cha timu za Kenya. Leo tunapata uwanja umejaa Hadi pomoni. Mashabiki wanafurahia mchezo unao endelea huku.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma. Ofisi hii tunapata kuna wataalamu wa serikali wanaofanya kazi katika ofisi hizi. Pia kuna afisa anayekuwa kuonekana ni mgeni katika hii afisi hii. Wanajadiliana kuhusu maendeleo yanayoendelea kwenye ofisi hii. Pia usalama umeimarishwa kwa kuwa kuna polisi aliye kando kwenye ofisi hili.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili tofauti tofauti wako kwenye uwanja wa serekali pia uwanja huu una mashabiki wengi ambao wamekaa kwenye uwanja huu ili kushabikia timu zao katika machuano ya mchezo wa kandanda.

Haya ni vitambulisho vya pasipoti, paspoti hii hutumika mtu anapotaka kutoka nje ya nchi ama mtu anapotaka kuzuru nchi za katika kaskazini hii husaidia katika kupunguza uhalifu nchini.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma. Hawa ni maafisa wanaofanya kazi kwenye ofisi ya serikali. Hapa ni ambapo wanchi hupata huduma za serikali. Hii upunguza laini refu refu kwenye ofisi mbalimbali za serikali.

Hawa ni mashabiki wa mchezo, wengi wao wakishangilia timu yao. Mashabiki hawa pia ni wazaledo wa Kenya wamebeba bendera kwenye mikono yao. Pia wengine wamevalia mashati iliyo na logo ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wa kandanda. Wachezaji hawa wanaonekana kuonyesha kandanda yao katika uwanja. Hii ni hatua ya serikali kuboresha talanta ya vijana kwenye nchi n kuwapa ajira vijana hawa.

Hawa ni maafisa wanao fanya kazi katika huduma. Huduma hii hufanya kazi ya kusaidia wananchi katika kupata huduma kutoka serekali, pia urahisisha kazi ambayo hufanywa kwa ofisi mbalimbali katika serekali, kwa kuwa ofisi mingi zimejumulishwa kwa pamoja.

Tunaona kuwa Millicent Omanga aliyehudumu mbunge katika moja ya eneo ya kaunti ya Homa Bay anasaidia wanabiashara kwa kuwapea miavuli ya kuwapea tikiti ya boda boda. Hii ni miradi ya serikali inayosaidia kustawisha biashara katika eneo lake.

Huyu ni naibu raisi Kithure Kindiki aliyekuwa waziri wa usalama nchini. Ako kwenye ofisi ya kutengeneza passport na uhamaji kwenye nje. Ako na mafisa wengine na askari mmoja anayelida ofisi hizi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kenya wanaonyesha kufurahishwa na matokeo ya michezo inayoendelea. Unapata kuwa watu hawa ni wazalendo kwa kushikilia bendera kwenye mwili wao, wengine huonyeshwa kuvaa sare ya nchi ya kenya.

Huyu ni mtu aliye na pasipoti. Anaonyeshwa kufurahishwa na kushika pasipoti. Inaweza kuwa anasafiri mara ya kwanza. Na anaweza kuwa alipata kazi katika nchi za kigeni, ama kupata kusoma kwenye nchi za kigeni.

Hawa ni jaji wa korti kuu la Kenya wakiongozwa na jaji mkuu wa korti la Kenya Martha Koome. Wanahutubia nchi kupitia media ya televisheni na redio. Tunaonyeshwa kuwa pia wanahutubia wananchi

Hapa ni kwenye kambi la kupata huduma za kiserikali, mtu anapewa kutegeneza kadi za kitambulisho, bima ya SHA na kutengeneza wanafunzi kukopa pesa kupitia usimamizi wa HELB.

Huyu ni aliyekua naibu wa rais, Rigathi gachagua. Anaonyesha vile mashini katika huduma inayyofanya kazi. Hii ni ofisi ya huduma katika serikali. Inapeana wakenya huduma za kisaji kwa urahisi na uepesi.

Hawa ni watu walio na kazi wenye shughuli za kisiasa, watu hawa wanafanyia kampeni chama ya PNU, chama lenyewe lina manifesto ya kazi iendelee, hi ndo inayo wezesha nchi kufanya kazi kwa ubora

Huyu ni rais mkuu wa Kenya William Ruto anachaji mkuu wa kote la Kenya. Martha Koome. Rais anawaonyesha kufurahishwa na maneno ya Martha Koome. Anamuonyesha saa katika saa lake la mkono.

Hawa ni washabiki wa raidha, mashabiki hawa wanaonyesha furaha kutokana na matokeo ya riadha inayoendelea, tunaona kuna mzungu ambaye pia amefurahishwa na riadha haya, wachezaji wa riadha katika nchi la Kenya huonyesha umaarufu wao katika nchi na nje ya nchi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia, mashabiki hawa wamekutana kwenye uwanja ili kushsrehekea na kushangilia timu yao, katika michuano ya kadanda, hawa wanaonyesha upendo katika timu lao kwa kuvalia sare za timu zao.

Huyu ni mchezaji wa basketball . Yeye ni mchezaji wa kiume, ameshikilia mpira kwenye mkono lake. Mpinzani wake anamjaribu kupokonya mpira kwenye mkono lake. Urefu wake unaonyesha umaarufu wake kwenye mchezo huo wa basketball .

Hapa nikwenye ofisi ya hudumu katika Nairobi. Tunapata kua wahudumiwa wamepanga laini mrefu. Hii inaonesha kua huduma za serikali zinafanywa polepole ama watu wanaohitaji huduma za serikali ni wengi kuliko wanaofanya kazi katika ofisi hizi.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili , wachezaji wenyewe wanaonekana kuwa kwenye uwanja safi , uwanja wenyewe ulijengwa na serikali ili kuboresha talanta kwenye nchi ya Kenya , wachezaji wenyewe wanaonekana kung'ang'ania mpira.

Hawa ni wachezaji wa voliboli, tunaona uwanja umejazwa vizuri, uwanja huu ulijengwa na serikali ili kumarisha michezo mbalimbali, wachezaji hawa wa voloboli tunaona waking'ang'ana kupata mpira, wapinzani wao wanonyesha upinzani wao.

Hapa ni kwenye kambi ambayo serikali inakusanya data . Wananchi wanaenda huku ili kupatia serikali data zao ama kupata shughuli kutoka kwa serikali. Watu hawa wanaonyesha kupanga laini ili kufupisha kazi ya serikali.

Hapa ni kwenye kambi ya huduma za serekali. Wananchi hupata huduma kama zile za kupata kitambulisho kubadiliaha kitambulisho ama kutatua shida za vitambulisho iliyopotea huku watu hutatua shida za bima za afya ya SHA.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma. Huduma hizi hupeana huduma kweli kwa wananchi na wazalendo wa nchi kupitia teknolojia ya kisasa. Hii inasaidia kupunguza laini ndefu kwenye ofisi za serekali.

Hapa ni kwenye huduma ya serekali. Hapa ni ofisi ambayo wakenya hupata huduma mbalimbali kutoka serekali. Tunaona kwenye upande huu kuna kadi unayopewa kwa kusajiliwa na polisi kuhakikisha kuwa hauna kesi yoyote lile. Kupata kazi katika ofisi za serekali unafaa kukuwa na kadi hii.

Jaji mkuu wa mahakama jaji Martha Koome ameshikilia bibilia juu kuonyesha kua alikua anaapishwa kazi, hii kazi ya kuapishwa ya koti kuu ni kutoa maamuzi katika kesi iliyoshindwa na koti kuu ya Kenya.

Hawa ni Wakenya wanaosherehekea mchezo wa rugby . Tunaona kwenye picha nyuma yao ni mchezaji wa rugby . Tunaona hawa ni wasa wa Kenya ambao wanafurahishwa na matokeo katika michuano ya mchezo huo.

Huyu ni mkubwa wa chama cha machungwa, Odinga watu wenzake wa chama la ODM. Anaonyesha umoja wao katika kupinga serikali wa wakati huo.

Huyu ni mtu anayepata huduma katika serikali. Mtu huyu anawekelea kidole chake kwenye kijikaratasi chake kupeana alama ya vidole zake. Hii husaidia katika kutengeneza kitambulisho ama shughuli yoyote ile kwa serikali.

Hawa ni wachezaji wanawake. Wachezaji hawa ni wa timu ya netiboli. Mmoja wao ameshikilia mipira ya kucheza netiboli. Huu ni wazalendo wa Kenya kwa kuwa wamevalia sare zilizona bendera ya Kenya.

Huyu ni aliyekuwa raisi wa nne Uhuru kenyatta, anaonyesha furaha ambapo anazungumza na wataalamu wengine wa serkali mafisa hawa wamevalia suti.

Huyu ni aliye rais wa nne wa nchi ya Kenya, rais Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anaonyeshwa kuchukua bibilia juu uku anahapa kufanyia kazi wakenya. Kando yake ni bibi wake wa kwaza Margaret Kenyatta.

Hao ni watu wa serikali watu hao wanafanya kazi kwenye huduma, huduma hapa unayozipata hapa ni ya kiserikali kama zile za kupata afya ya kupata kadi ya utambulisho na kadhalika.

Hapa ni ofisi ya serikalii ya Huduma wananchi hupata Huduma kwa ofisi hizi tunaona kuwa ofisi shughuli za ushuru kupata kadi za kuzaliwa ama kukufa SHA na kadhalika.

Huku ni kwenye darasa ambalo limebadilishwa kuwa ofisi ya serikali ya kutumia kukusanya data , tunaona wananchi wamepanga laini ili kupeana data ama huduma zozote ile inayo peanwa kwa dara huu ya serikali.

Hapa ni kwenye shughuli za huduma zinazopeanwa kwa serikali kwa wananchi, maafisa hawa wanakagua ili kuona kama vifaa wanavyotumia kupeana huduma hizi iko sawa. Tunaona maafisa wanamsaidia mtu huyo na huduma kwenye ofisi hii kuona kompyuta yake.

Hawa ni watu wanaonyesha uzalendo katika nchi yao. Mmoja aliyekuwa katikati amepaka uso lake bendera la kenya. Huu unaonyesha uzalendo na upendo katika nchi yake walikua wanashangilia timu ya nchi yao katika michezo mbali mbali ile.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma. Tumeonyeshwa huku teknolojia ya kisasa umesaidia wananchi katika kupata huduma katika ofisi hizi za serikali. Wananchi hawapangi laini refu kwa kuwa kila kaunti ikona ofisi ya huduma.

Hawa ni wazalendo kutoka nchi ya kenya. Wazalendo hawa wanaonyesha kufurahishwa na matokeo ya timu yao kwani mchezo wa riadha ama mchezo wa kandanda. Tunaona wanapuliza vipenga ili kuonyesha furaha walio nayo kutokana na matokeo katika mchezo huu.

Hawa ni maafisa wa serikali walio katika kwenye ofisi ya kupea huduma wananchi, hizi husaidia wananchi kupunguza na kutengeneza wanao hitaji kutoka kwa serikali kwenye kaunti zao.

Huu ni uhifadhi wa maji ambayo umetegenezwa na serikali. Maji haya yameletwa hapa ili kusaidia wananchi waliokaribu kwenye mtengo huu. Mtengo yenyewe unasaidia hao watu wa area hii katika siku za kiangazi.

Huyu ni rais wa tano wa Kenya daktari William ruto na jaji mkuu wa koti kuu la Kenya Martha koome na waafisa wengine, tunaona ofisa mlinzi wa rais hapa wanatembea hili kuhutubia wananchi ama maafisa wa serekali.

Hawa ni maafisa wa serikali. Tunapata kuna Rais William Ruto na naibu wake Dr. Rigathi Gachagua na Jaji Mkuu wa koti la Kenya Martha Koome na aliyekuwa jaji mkuu wa koti la Kenya David Maraga na maafisa wengine. Hapa wanazungumzia kuhusu serikali na koti kuu la Kenya.

Hapa ni kwenye kampeni za siasa wa mwaka elfu kumi na mbili na kumi na saba. Hii ilikuwa Raila Odinga anashirikiana na Kalonzo. Ulikuwa uchaguzi wa kali mno ambapo uchaguzi yenyewe ilirudiwa mara mbili kutokana na uwizi wa kura.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Chui na wachezaji wa timu la Gormaiya. Ninaona hufanya huu wa arufu au kwenye uwanja. Wananchi na mashabiki wa timu hizi wanejaa kwenye uwanja. Uwanja huu ulijengwa na serikali ili kuimarisha upendo wa mpira katika nchi.

Hapa ni kwenye uwanja ambayo serikali imeeka kando, tunaona maafisa wa usalama na wananchi wanaopewa huduma mbalimbali akimsaidia mwananchi kupata huduma mbalimbali kwa haraka kwa eneo Lao.

Hawa ni maafisa wa serikali wanaandamana kwenye mitaa ya Kenya. Wanaandamanaje hawa kuonyesha kuwa wametenga nambari ya katiba kwenye chati anayotembea nao.

Hapa ni kwenye ofisi ya serekali ya kutoa huduma kwa wananchi, maafisa hawa ndio wanaoshungulikia wananchi kupata kitu wanahitaji kwa serekali pia wamevalia barakoa hili kuzuia kuenea ugonjwa wa korona virusi Ile ya korona .

Hawa ni wachezaji wa timu ya walinda usalama. Wachezaji hao wanafanya mazoezi katika uwanja kujitayarisha kucheza mchezo wa kadanda. Tunapata kuona uwanja huo ni sawa. Na hiyo husaidia wachezaji katika kupunguza shida za uwanja.

Hapa ni kwenye jiji kuu la Nairobi. Tunaonyeshwa ofisi ya posta, tunapata kuwa msafirishaji wa bodaboda wako hapo nje ya posta. Posta husaidia kupeleka barua ama bidhaa yeyote ili kufikia mtu yeyote ile pahali alipo.

Hapa ni kwenye kambi ya huduma, hapa ndipo wananchi upata shughuli kutoka serikali, hapa watu husaidiwa kupata shughuli za kama vile vitambulisho ya mahali ya kuzaliwa ama kufa kwa mtu.

Huyu ni jaji mkuu wa korti la kenya Martha Koome jaji huyu anaonekana kuutupilia mara wananchi au maafisa wa serikali huu huonesha umoja katika serikali na wananchi.

Huyu ni rais mkuu wa Kenya William Ruto akiwa na rais mkuu wa korti ya Kenya Martha Koome na spika wa bunge Wetangula wameshikilia linaonyesha umaarufu wa korti kuu ya Kenya.

Hawa ni wananchi wa Kenya wanaosherehekea matokeo ya mchezo fulani. Wanaonyeshwa kuwa na furaha teletele kutokana na matokeo. Wao huonyesha uzalendo wao kwa kuvalia bendera ya Kenya kwenye mwili wao ama kuvaa mashati yaliyochorwa bendera ya Kenya.

Kwenye court kuu ya Kenya, tunaona jaji mkuu Martha Koome na maafisa wake wanaonyesha kuwa kwenye kesi ya mtu fulani inayohusiana na serikali.

Hapa ni kwenye ofisi ya kutengeneza passport . Mtu anayehitaji passport huenda kwenye ofisi hizo ili kupata barua ya kutengenezea passport . Mtu anapewa muda ya kungoja passport wake kudhibitishwa.

Hapa ni kwenye uwanja wa mchezo, hapa tunaona uwanja wa kenya ambao ulijengwa na serikali, kuna anaye jaribu kuruka mchezo wa kuruka chini na wanaosimamia mchezo yenyewe, mchezo huhifadhi taalamu katika nchi.

Huyu ni shabiki wa timu wa Gormahia anaona kushabikia timu yake katika machuano ya mpira, jiji lenyewe ni jiji la nairobi ama uwanja lolote lile katika Kenya. Hawa ni mashabiki wa Gormahia

Hawa ni wachezaji wawili. Mchezaji mmoja anaonekana kushangilia matokeo ya mchezo wa kandanda. Tunapata pia kwenye uwanja huu kuna mashabiki ambao wameketi kwenye uga wa uwanja huu. Wamekuja kushabikia timu yao katika majuano haya.

Hawa ni wachezaji wa wanawake. Wanaonyeshwa kujipanga ili kuingia kwenye uwanja kucheza mchezo ile. Serikali inatumia michezo ile ili kustawisha usawa kwenye jinsia.

Huyu ni jaji mkuu wa koti la Kenya ameshikilia bibilia kuonyesha, kuwa anamrisha yeye ndiye katibu mkuu ya katika kesi yeye ndio mwisho kusema katika kesi.

Hawa ni maafisa wa jaji mkuu la Kenya. Mbele yao anayeongea ni jaji mkuu Martha Koome. Wanaonyeshwa kuongelea watu wa wanahabari. Wanatoa habari kuhusu maendeleo yao katika korti kuu.

Hawa ni wachezaji wanaosherekea ushindi wao kwenye mchezo ya kandanda, wachezaji wenyewe wanaonyeshwa kufurahishwa na kazi ya mikono yao. Serikali husaidia wachezaji hawa kwa kuwapa viwanja, sare ama kuwapa mipira ya kucheza.

Huu ni uwanja wa serikali , ulijengwa na serikali ili kusaidia wananchi katika michezo mbalimbali. Hawa ni wachezaji wa timu mbili wa nchi wanaocheza , kuna washabiki wengi kwenye uwanja hii.

Hapa ni kwenye huduma ya kaunti. Wamama hawa wanaonyeshwa kupewa maelezo na ofisa huyu. Ofisa mwenyewe anachukua makaratasi walionayo. Makaratasi yenyewe yanaonyeshwa yamejazwa.

Hawa wanaweza kuwa ni mashabiki wa timu fulani. Wanaonyesha kufurahishwa na anayeongea mbele yao. Anayeongea amefungia bendera la Kenya kuonyesha uzalendo wake katika nchi la Kenya. Wengine wao wamevaa mashati yanayoonyesha kuwa wao ni wazalendo na wanapenda nchi yao ya Kenya.

Huku ni kwenye mtaa ndogo tunaona kwamba kuna tractor kubwa linalofanya marekebisho ya mfereji, hii inasaidia kupunguza magonjwa kama zile za kolera na kipindupindu.

Hapa ni kwenye ofisi ya katika ofisi hii tunapata wajumbe hawa wanatengeneza vifaa vya kupiga kura. Wanatengeneza hizi karatasi zenye picha ya wanaowania viti mbalimbali. Hawa wanne ndio wanaosimamia uchaguzi nchini.

Huyu ni aliye kinara mkuu ya chama cha machungwa na aliye mkuu wa upinzani wa serikali ,anapata huduma za kiserikali kwa kubonyeza vidole zake kwenye mashine.

Hapa ni kwenye kituo cha huduma, hapa ndio wananchi hupata huduma za kiserikali, inaonekana kwamba hakuna mhudumiwa katika ofisi hizi kwa sasa.

Huyu ni jaji mkuu wa koti ya kenya. Martha koome ndio kusema katika shughuli za kupiga kura ya rais wa taifa la Kenya.

Huyu ni aliyekuwa rais wa Kenya wa nne mzee Uhuru Kenyatta na mkuu wa jaji chief justice Maraga, hawa wanaonyeshwa kwamba wanapewa fasaha na rais mkuu.

Hawa ni wanawake wachezaji wa netboli wachezaji hawa kutoka nchi ya Kenya wanaonyesha furaha yao na upendo katika nchi kwa kuvalia sare kamili inayo na bendera ya Kenya.

Hii ni kituo cha huduma katika wananchi, tunaoata wanchi wanahudumiwa katika ofisi hizi za serikali. Wananchi wanapata huduma kama zile za elimu, afya, pesa za health .

Hawa ni wananchi wanayo shabikia timu fulani, inapoonekana wana furaha teletele, watu hawa wako na bendera ya Kenya wanaonyesha umaarufu wao ama upendo wao katika nchi ya Kenya.

Hii ni kitu katika kauti ya kupata huduma za kiserikali kama vile za ushuru, kupata kadi ya kuzaliwa na kukufa na nyinginezo zile.

Wachezaji hawa ni wachezaji wa bandari fc,wanasherehekea badaa ya kufunga bao katika michezo yao, wanambshabikia mchezaji aliyefunga goli kwa kumpea pongezi.

Muhudumu katika kituo cha huduma za serikali, anapea huduma mwananchi. Inaonekana kwamba mwananchi ako na shughuli zake kwenye karatasi.

Hawa ni wachezaji wa soka. Wachezaji hawa wanaonekana kubishana na kufurahia matokeo ambayo wamepata. Wanaweza kuwa walifunga goli. Hii ni soka ya kandanda. Wachezaji hawa wanaonekana kusherehekea kwenye uwanja huu.

Hapa ni kwenye kituo cha huduma za serikali, laini kwenye kituo hizi ni refu. Kumaanisha kwamba huduma za serikali zinafanywa polepole, wananchi wanaonyesha kugathabika na huduma wanazopata katika ofisi hizi.

Huyu ni mchezaji katika uwanja wa mchezo, mchezo wenyewe ni mchezo wa kuruka gym ,mchezaji anaonyesha umahiri wake katika mchezo za kuruka gym ,anaonyesja kufurahishwa na matokeo yake.

Hawa ni wananchi walio katika uwanja wa mpira. Wanaonyesha pekee, mechi ya Kenya na timu ya nchi nyingine. Wanaonyesha upendo katika nchi yao kwa kushikilia bendera, na kuvaa shati zilizoandikwa Kenya.

Huyu ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Yuko katika kituo cha huduma ya serikali. Anapata huduma katika ofisi hizi. Kuonyesha wananchi kuwa ofisi hizi zinafanya kazi inayostahili.

Hawa nibwatu wa jubilee, watu hawa wanafanya siasa, kwenye kampeni yao ya kupata uongozi, watu hawa inaonekana kupeanna mawaidha ili kuwahutubia wananchi katika kuomba kura, hii ni shughuli ambayo itawaweka kwenye ofisi za kiserikali.

Haya ni makadi ya usajili, inaonyesha kwamba serikali imechukua hatua ya kuwasajili watu kadhaa, iwapo watu hawa hawajaenda kujipatia kadi hizi.